Huku naiona magari iliyotangazwa waweze kutafuta bima la magari ili iweze kuwa hizi magari zikipata ajali, hiyo bima ya magari inasaidia kulipisha deni yote na waweze kuinunulia gari ingine pia.

Huku, naiona gari nyeusi. Inaonekana kuwa ni mtu mmoja alikuwa anaendesha, aliiweka huku karibu na mlango ili aingie nyumbani mwake aone kitu yoyote anaweza fanya ili atoke akuje aendeshe hii gari. Hii gari inaonekana kuwa ni mpya, haijatumika sana.

Huku naona ni sokoni ya kuuza machungwa tofauti tofauti , naona kuna viazi vitamu ,pilipili na kukumanga na machungwa tofauti, hii inasaidia watu kupata nguvu na afya katika mwili yao ili waweze kufanya kazi.

Huku naiona ni sokoni ya machungwa tofauti tofauti ,huku naiona kuna mandizi bado ni bichi haijaiva, inajulikana ya kwamba hii ndizi ni ya kuchemshwa ili ukule, tena kuna mandizi iliyohang'iwa ama iliyofungwa yenye imeiva inauzwa tena kuna nyanya na viazi kando.

Huku namwona mtu anayehesabu pesa tena ameipanga kwa mikoni yake. Hii pesa inaonekana kuwa ni ma elfu ya pesa na tena hii pesa inasaidia watu wengi kupata pahali pa kuishi ,chakula na kila kitu anachohitaji katika familia yake.

Huku naiona watu wawili wamesimama mbele ya duka. Inajulikana kuwa hawa watu ni wanunuzi katika duka hili. Tena naiona kwa hii duka ilipakwa rangi inayoonyesha huku ni pahali pa kutuma na kuweka pesa katika simu yako ama akaunti yako ya simu.

Huku naiona mtu ameshika simu yake ya mkono ,huyu mutu tena anaionyesha matumizi ya pesa zake venye ameitumia ,tena naiona kuna pesa iliyobakia katika akaunti yake ya simu na hii pesa inasaidia kutumia wakati hana.

Hapa inaonekana kuwa ni sokoni. Tena naiona manguo inayouzwa katika soko hili na machungwa tofauti tofauti. Kwa machungwa naiona kuna pilipili manga, pilipili hoho na viazi. Tena kuna manguo iliyofungwa kando ili watu wajinunue.

Huku naiona mtu ameshika maelfu ya pesa katika mkono yake ya kushoto. Hii pesa inajulikana kuwa ni pesa iliyobadilishwa juzi na inatumika kwa kisasa. Hizi maelfu zinasaidia watu kadhaa ili wapate chakula na wapate pahali pa kuishi.

Huku naipna watu tofautitofauti , wanaotembea katika maegeshoni yankuuza magari tofautitofauti, tena mtu ajishindie gari mpya na aanze kutumia kusafiri kutoka sehemu zingine hadi masehemu zingine, hii magari inauzwa kwa bei mzuri ili.

Huku naiona magari tofautitofauti iliyopangwa katika uwanjani, tna naona watu wamekalia mbele ya magari hizi, tena kuna mrembo amekaa chini katika mbele ya hii magari, na watu wengi wako kando ya hizi magari, inajulikana kuwa huku ni sherehe wameenda.

Huku naiona magari tofauti. Tofauti iliyopangwa katika maegeshoni ya kuuza magari. Hii inajulikana ya kwamba hizi ni magari mpya halijaendeshwa na mtu yeyote. Hii magari zinauzwa katika hii soko ya magari. Tena inauzwa watu tofauti.

Huku naiona watu wawili wamekaa nje ya duka hili. Inajulikana ya kwamba hawa ni wauzaji wa maduka hili. Tena naiona hii duka ilibakwa rangi ili ionekane kwa umbali duka la kutuma pesa na kutoa pesa katika sehemu fulani.

Huku naiona shilingi elfu moja katika hii picha inajulikana kuwa hii pesa ni pesa kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Inajulikana kuwa hii pesa ilionyeshwa upande ya mbele ilichorwa mtu na upande ya nyuma ilichorwa wanyama.

Huku naiona ni pahali pa kupeleka maziwa ili iweze kuchemshwa na watoe mafuta hiyo ya maziwa ili ikae kwa muda mrefu. Tena huku ni pahali pa kuuza bompe iko kando ya kuuza maziwa.

Huku inaonekana ni duka la vitu tofauti tofauti, kama manguo, viatu. Tena naiona hizi manguo ilipangwa katika mpangilio mzuri, ili watu waweze kuichagua kwa urahisi. Tena kuna viatu naiona ilipangwa, huko juu ili watu waone na wajichagulie.

Huku, naiona, ni soko, la viatu, hizi viatu zilipangwa, ili, ii, iweze kuionekana kwa mbali, tena watu, wanaikujia, wajichagulie, inayo faa, hizi viatu inachulikana, ni ya kucheza mpira, na waweze, kutumia kukimbi.

Huku naiona maelfu ya pesa iliyopangwa ili ihesabike kwa urahisi. Hii pesa inaonekana kuwa kuna mtu alishika ndo ikae katika mpango hii ya kupanga hizi pesa, tena hii pesa inatumiwa na watu wengi ili wapate chakula.

Hapa inajulikana kuwa ni sokoni ya machungwa. Hapa naona nyanya, viazi na viazi vitamu, kitunguu, maharagwe, pilipili manga na pilipili hoho tena na makaratasi ya kubeba ukinunua na mama mmoja anayeuza hii vitu.

Huku naiona mkono ya mtu aliyeshika shilingi elfu mbili tena naiona simu mkononi mwake. Inaonekana kuwa kuna mtu anataka kumtumia hiyo pesa ili apewe yenye iko kwa mkononi, inajulikana huku ni mahali pa kutuma pesa.

Huku naiona ni soko la viazi, kitunguu na vitu zingine tofauti tofauti kama kukumanga, pilipili hoho zinauzwa huku. Zinajulikana hapa ni soko ya mama mmoja anayeuza vitu zake ili apate pesa.

Huku naiona ni duka la kuuza vitu tofauti tofauti. Kama ndizi na vitu vingine iliyofaa kutumika katika manyumba. Tena naona ilipakwa rangi ili upate kujua ni pahali pa kutuma na kutoa pesa.

Huku naona kuna magari mpya iliyo pangwa katika maegeshoni ya magari. Hizi magari inaonekana ni mpya. Haijaendeshwa na mtu yeyote. Tena inajulikana ya kwamaba hizi magari zinauzwa huku kwa hii maegeshoni ya magari ya kuuza.

Huku naiona ni sokoni. Hii ni soko ya machungwa, mboga na vitu zingine tofauti. Hapa naiona nyanya, vitunguu saumu, mandizi na maembe. Tena hii machungwa inasaidia watu wapate nguvu na afya bora mwilini mwao.

Huku naiona familia moja ,wanaifurahia kukula pamoja hawa watu wa familia naona watoto wanasherehekea kukaa na baba yao .Wameweka baba yao katikati na mama ako nyuma yao anaiona wakisherehekea kukula.

Huku naona mboga tofauti tofauti iliyowekwa katika makundi tofauti. Hii kabeji iliyo pangwa kwa vikundi ili watu waanze kuuza zingine bado iko katika magunia tofauti tofauti na hii ni mboga inatumika na watu wengi sana.

Huku naiona gari moja iliyowekwa katika kiwanjani. Tena kuna mtu ako nyuma ya hii gari. Inaonekana kuwa huyu mtu anaitoa mzigo iliyokuwa katika nyuma ya hii gari. Na hii gari inajulikana kuwa imetumika lakini si sana. Bado ni lipya.

Hapa naiona kuna baiskeli iliyo ekwa kando ya duka moja. Inajulikana kuwa hii baiskeli ni ya huyu mtu anayenunua katika duka hili. Tena naiona pikipiki iko kando ya hii baskeli tena mtu ameikalia. Inajulikana kuwa ya watu wenye wanafanya kazi.

Huku naiona ni duka kubwa ya kuuza vitu tofautitofauti, tena naona watu watatu wamekaa kando, inaonekana kuwa hawa ni wauzaji wa hii duka, tena inaonekana kuwa kuna kutoa pesa ama kuna kuwekewa pesa katika simu yako.

Huku nawaona watu wawili wamesimama nyuma ya gari mmoja anajulikana kuwa mwenye gari mwingine anajulikana kuwa ni mfanyikazi katika sehemu ya kuweka mafuta magari, hapa huyu mtu ameanza kuweka mafuta katika gari hili.

Huku naiona pahali pa kuuza ama kununua maziwa. Inaonekana kuwa huku ni pahali pa kujemsha maziwa na kuwekwa kwa makaratasi ili ikae kwa muda refu. Tena hii maziwa inajulikana kuwa wakulima wanaileta huku ili iwekwe kwa hii duka.

Huku naona mtangazaji mmoja anayetangaza kuhusu bima la afya. Bima la afya kama SHA inasaidia watu wengi kupata matibabu bila malipo mengi. Tena bima la afya inasaidia sana wakati umeikonjeka inakulipia deni.

Huku naiona ni pahali pa kuuza mayai tena huku naiona mkusanyiko wa mayai katika trei inayosanya mayai thelathini. Inajulikana kuwa kuna kuku ama mfugaji wa kuku anaweza kufuga ili aweze kupata kuuza mayai huku.

Huku naiona ni soko ya kuuza vitu mingi tofauti tofauti kama machungwa, mboga na mahindi na hii mahindi inajulikana kuwa bado ni mbichi tena naiona muuzaji amekaa huko ndani ili angoje wanunuzi tena aweze kumuuzia hao

Huku naiona watu wanangojea kupewa maziwa ama wanunue maziwa katika hii pahali pa kusanyia maziwa kwa hii duka. Na hii duka inasaidia watu wengi wanao kuweza ng'ombe nyumbani waweze kupata maziwa na kupata maziwa ya kupiga chai.

Huku naiona mtu anayeitengeneza baiskeli yake. Inajulikana kuwa huyu mtu alianguka, ili aweze kuitengeneza baiskeli pahali ilikuwa imeharibika. Tena, huku naiona utangazaji la bima la afya, ili unapojeruhiwa inakusaidia.

Huku naona gari lipya iko katika maegeshoni. Inajulikana kuwa ameingoja watu wa kusafirisha kutoka sehemu nyingine hadi sehemu zingine. Gari hii inajulikana kuwa ilipakwa rangi nyeupe na ako na magurudumu nyeusi.

Huku naiona watu wako katika milango ya kununua maziwa. Tena hawa watu wamejipanga ili wanunue maziwa waende watumie atika manyumba yao. Wengine wanaikuja ili wauzie tena maziwa zingine huku.

Huku naiona pesa iko katika mezani. Na mimi naona tena mtu anayehesabu hii pesa. Inajulikana kuwa hii pesa ni ya biashara. Na huyu mtu anayehesabu ni mwenye biashara aliyeuza vitu ili apate pesa hii. Tena anaihesabu ili ajue alipata faida ama alienda hasara.

Huku naiona kuna magari tofauti tofauti. Inaonekana kwamba watu walieka maegeshoni hizi magari, ili waende kupata shughuli zao wa kununua vitu tofauti tofauti ya kupeleka nyumbani. Hizi magari inaonekana kuwa ni magari mpya, haijatumika sana.

Huku naiona ni duka iliyokaribiana na soko la kuuza viazi inajulikana kwa hii duka watu wanaiuza soda, maji na vitu zingine tofauti. Huku nje kuna machungwa tofauti na mboga, kuna viazi iliyopangwa katika kitu iliyojengwa ili isianguke.

Hapa inajulikana ni soko la manguo, inaonekana kuwa kuna manguo ya watu wazima, vijana na watoto .Inajulikana kuwa huku ama hapa watu wamepanga manguo ili ikuwe rahisi masiku za kuichagua ama kuipeleka kwake.

Huku kunajulikana ni kama ni duka kubwa sana. Inauzwa vitu tofauti tofauti huku. Tena, wanaweza tuma pesa ama kutoa pesa katika duka hii, iliyopakwa rangi inayoonyesha huku ni pahali pa kutuma na kutoa pesa. Kwa hii duka kuna ndizi.

Huku naiona kuna machungwa tofauti tofauti, naona kuna ndimu, na meloni ya maji. Hizi ni machungwa inayosaidia kusafisha damu, tena inasaidia watu kupata afya nzuri na afya bora, ili wanapokula.

Huku naiona gari nyeupe, iko na magurudumu nyeusi, na hii gari inajulikana kuwa ni lipya, halijaedeshwa na mtu yeyote, hii gari inajulikana kuwa inauzwa katika hii maegeshoni ya wauzaji, tena hii gari inaeza nunuliwa na watu tofauti.

Huku naiona samaki iliyopikwa kwa mafuta tena hii samaki inajulikana kuwa iko katika sokoni zinauzwa na hawa wamama ili waweze kupata pesa ya matumizi katika nyumbani mwao tena waweze kusomesha watoto wao katika mashule tofauti tofauti.

Huku naiona pesa iliyowekwa katika kikundi tofauti tofauti. Naiona kuna kikundi ama vikundi ya maelfu moja moja iliyotengwa tena naiona vikundi ya mia mbili na mbili na vikundi ya mia tano mara mbili. Hii ni pesa ya Kenya.

Huku inachulikana kuwa ni magari mya iliyowekwa katika maegeshoni ya magari ya kuuza. Hizi magari iko na marangi tofauti tofauti inayopakwa ili watu wapate kununua tena waende kupata kuendesha magari hii.

Huku naiona ni soko la kuuza manguo. Inaonekana kuwa watu wameitenga kasehemu pa kusanyia pahali pa kuuza manguo. Tena naona kuna manguo iliyohang'ishwa mbeleni ili watu waone na wajichagulie ili waende wang'are nayo.

Huku naiona ni soko ya vitu tofauti tofauti inayotumika nyumbani. Ya kwanza ninaiona kuna mboga, tena naiona kuna viazi vitamu na viazi zingine. Hii inaonekana kuwa huyu mwenye anauza ni mtu wa biashara, anaipenda kazi yake.

Huku naiona manoti ya pesa. Hii manoti inaonekana kuwa ilikuwa ya kitambo. Tena asitumiki kwa sasa hivi. Nahisi manoti ni manoti kubwa kubwa ya maelfu moja moja inayozanyikwa ili ijenge ama ipate ikuwe milioni ya pesa.

Huku naiona magari iko kando ya ujenzi kubwa iliyojengwa na vioo. Hizi magari inajulikana kuwa hii ni ya kukimbizana ama kutumiwa kushindana katika uwanja ama barabara tofauti tofauti tena hizi magari ni mpya.

Huku ni sokoni ya manguo ya watu wakubwa ,watu wadogo na vijana kwa ujumla .Naona muuzaji anainua manguo ili watu wajue hizi manguo zinauzwa kwa bei hii ama kwa shillingi ya pesa ya kiwango gani. Tena naona watu wanajichagulia manguuo.

Huku naiona treli inayobeba magari mingi mno, lakini naiona huku ameifikisha hizi magari. Anaishukisha katika maegeshoni ya kuuza magari ili watu wakuje wanunue hizi magari kwa maegeshoni hii.

Huku naona magri mingi iliyowekwa katika maegeshoni. Hizi magari zinafanana yote na ziko na rangi nyekundu, zingine ziko na nyeupe. Hii magari inaonekana kuwa inaendeshwa na watu tofauti tofauti.

Huku naiona ni soko kubwa sana, watu wanaiuza vitu tofautitofauti katika hii soko, tena naiona wamama wanaouza nyanya vitunguu, kandoni mwa hizo, tena kuna manguo inayouzwa katika hii soko.

Naona huku ni soko ya viatu tofauti tofauti. Hii ni viatu inayosaidia watu kukimbizana ama kuendeshwa katika lami tofauti tofauti ili washindane na watu wanatembea kama magari. Hii ni viatu inayotumika kufanya mazoezi na wachezaji.

Huku ninaona pesa iliyowekwa katika meza ama mtu ameishika hivi. Tena hii ni pesa kubwa katika nchi yetu ya Kenya na inatumika kuunganishwa na pesa zingine ili itengeneze pesa mingi kama milioni.

Huku naiona ni soko la viatu na manguo na vitu zingine tofauti, hizi maviatu zilipangwa katika sehemu inayoonekana vizuri ili watu wengi waweze kupata hizi viatu tena kwa bei rahisi. Na huko mbele naiona mama mmoja anayeuza manguo tofauti.

Huku naiona manoti ya pesa. Hii manoti ya kwanza inayoonekana ni elfu moja. Ni pesa kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Na inatumika kununua vitu tofauti tofauti ili upate chakula ya kila wakati. Tena naona noti ya mia tano, nusu ya elfu moja. Na mi naona noti ya mia

Huku naona magari iliyopangwa vizuri, imejulikana kuwa huku ni maegeshoni, ya magari mpya, tena hizi magari inajulikana kuwa halijaedeshwa na mtu yeyote, hizi magari inajulikana tena ni mapya na yanafaa uizwe ile iweze kupatinaka huku.

Huku inajulikana kuwa ni pahali pa kujinja ngombe ama pahali pa kuuza nyama. Hii inasaidia sana watu wapate kasehemu wanayoitaji ama kiwango wanayoitaji kukula kwa siku moja. Tena anasaidia sana kupata nguvu.

Huku naona utangasaji la pima la afya na mipa la afya imesaidia watu wengi sana, kama wamama wanapoenda kuzaa ama wanapoenda kutibiwa na ugonjwa yoyote kitu kama shaa imesaidia watu wengi katika hii nchi yetu kupata matibabu bila malipo.

Huku naiona kuna matangazo ya bima la afya. Inajulikana kuwa bima la afya ni ya maana kwa kila mtu ili apate matibabu katika mahospitalini tofauti, tena unaweza pata madawa katika mahospitalini kutokana na hiyo bima la afya.

Huku naiona ni soko ya manguo tofauti tofauti ya wanaume, ya wamama na ya watoto. Inajulikana kwamba huku ni sokoni ya watu wengi naona watu wanaitembea wakijichagulia manguo ili wapate kununua na waende nazo wang'are.

Huku naiona baiskeli na mtu anayeonekana kuwa alikuwa anaiendesha baiskeli hii. Tena naona huyu mtu anataka aweke kando baiskeli ili aingie duka hili aende anunue vitu tofauti tofauti anayotaka kuibeba nyumbani.

Huku naiona mtu ameibonyeza sehemu ya kutuma pesa katika simu yake ,inajulikana ya kwamba kuna mtu anayetaka kutumiwa pesa aliyokuwa kwa mkono yake hio mia mbili, hii inaonekana kuwa huyu mwingine anaitumia kwa simu ili achukue yeye.

Watu wawili wanaobadilishana kifunguo ya gari. Inajulikana kuwa hawa ni madereva na huku ni mahali pa kujifunza kuendesha gari.

Huku naiona magari iliyopandwa katika maegeshoni ya magari. Hizi magari inajulikana kuwa ni magari iliyo tena inaonekana kuwa haijaendeshwa na mtu yeyote. Hizi magari iko katika maegeshoni ya kuuza magari ili muuzaji apate pesa na mnunuzi apate gari.

Huku naona ni duka kubwa inayouza vitu tofauti tofauti. Hii duka inajulikana kuwa inaitwa Daima. Na naona mfanyikazi anayemshughulikia mtu anayetaka kununua vitu tofauti tofauti katika hii duka ili wapate pesa.

Huku naona duka inayouza vitu tofauti tofauti ili apate pesa. Mlangoni mwa hii duka ilipakwa rangi na kuandika maandishi ili ijulikane huku ni pahali pa kutoa na kuweka pesa katika simu tena kuna dasani katika mlango hii inauzwa huku.

Huku naiyona ni sokoni na machungwa tafauti tafauti na mboga, naona ya kwanza ni viazi, mahindi , nyanya, ndizi na vitu zingine tafauti tafauti kama mboga na kitunguu tena naona watu wanatembea hili wachukue waende nyumbani.

Hapa naiona magari lipya, hizi magari inajulikana kuwa hazijaendeshwa na mtu yeyote ,hii magari inaonekana kuwa iko katika maegeshoni ya kuuza magari ,tena naiona mtu anaingoja watu wenye wanataka kununua hizi magari.

Huku naiona pesa ya kitambo na hii ni maelfu ya pesa inajulikana kuwa huyu mtu anampea mtu mwingine hii pesa kwa mikononi mwake na hii pesa haitumiki tena katika nchi yetu ya kenya wakati ilibadilishwa ili isitumike tena.

Huku naona magari nne iliyowekwa katika uwanja. Hii magari ilipangwa ili watu waingie sherehe tena watu wakimaliza sherehe wakuje watoe hizi magari kwa hii maegeshoni hii ya uwanjani ili wajipeleke kwao.